Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, mtaalamu wa tiba aliyebobea katika afya ya meno akiwa ndani ya jengo la hospitali akitoa huduma ya uangalizi kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda cha hospitali hiyo.

Mtaalamu wa kinywa na meno daktari aliyebobea katika masuala ya meno, akimfanyia uchunguzi binti aliyelala katika kitanda maalamu huku akimpitishia vifaa maalumu vinavyotumika kung’olea meno.

Mtaalamu wa afya kinywa na meno, daktari aliyebobea katika shughuli hiyo, akiwa amevalia mavazi yenye rangi ya bluu, na nyuso yake akiwa amefunika kwa barakoa nyeupe, huku akiwa na msaidizi wa kike, aliyevalia mavazi mazuri, pamoja na nyuso yake akiwa amefunika na barakoa.

Mtaalamu wa tiba ya kinywa na meno mtabibu aliyebobea katika maswala ya afya akiwa katika chumba cha hospitali ndani ya jengo hilo, akimfanyia uchunguzi mwanamke aliye lala katika kitanda maalumu ndani ya wodi hiyo, uchunguzi wa kinywa na meno.

Mtaalamu wa tiba ya afya ya kinywa na meno akiwa ndani ya jengo la hospitali katika chumba maalumu, akimfanyia uchunguzi wa meno mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku akiwa amelala katika kitanda maalumu kwa kumchoma sindano na kumpatia huduma ya kwanza kabla ya kumng'oa meno.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye eneo la wazi huku kukiwa na nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, bustani nzuri, taa za barabarani pamoja na nguzo mbalimbali zenye taa huku kukiwa na miti mirefu yenye kivuli katika eneo hilo.

Vifaa tiba ikiwemo vitanda pamoja na mashine za kisasa zinazosaidia upumuaji vilivyohifadhiwa vizuri katika eneo la wazi ndani ya jengo la hospitali, vinavyosaidia katika matibabu ya magonjwa.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali wakiwa katika jengo la hospitali sehemu ya nje katika mahali, sehemu ya wazi wakiwa wamepiga picha ya pamoja huku wakiwa na tabasamu lenye furaha.

Mtaalamu wa tiba mwanaume aliyebobea katika magonjwa mbalimbali ya binadamu. Akiwa katika wodi ya watoto akitoa huduma ya kwanza kwa mtoto mdogo aliyelala katika kitanda maalumu ndani ya hospitali hiyo akimfanyia tiba maalumu.

Mtaalamu wa tiba mwanaume aliyebobea katika afya ya binadamu; akiwa ndani ya ofisi ndani ya jengo la hospitali huku nyuso yake ikiwa na furaha, mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato inayotumika kuhifadhi taarifa za wagonjwa.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, mtaalamu wa tiba, akiwa katika jengo ndani ya hospitali hiyo, akifanya huduma ya utoaji wa meno, kwa mgonjwa mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, aliyelala katika kitanda hicho.

Wataalamu wa tiba, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la hospitali, wakiwa wamesimama mbele, huku mmoja akiwa amevalia mavazi ya bluu bahari na mwingine akiwa amevalia mavazi ya bluu iliyopauka, huku wakiwa na nyuso zenye furaha sana.

Mtaalamu wa tiba aliyebobea katika magonjwa mbalimbali, yanayoshambulia binadamu akiwa katika chumba maalumu, ndani ya jengo la hospitali, mbele yake akiwa na kijana wa kiume anaemfanyia huduma ya kwanza pamoja na vipimo.

Mtaalamu wa tiba, mwanaume aliyebobea katika magonjwa mbalimbali ya binadamu, akitoa chanjo kwa wanawake pamoja na wanaume wagonjwa waliofika katika eneo la hospitali kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali, hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Mtoto mdogo aliyebebwa na muuguzi aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yake kukiwa na kitanda kilichotandikwa vizuri kwa shuka linalopendeza, ndani ya jengo la hospitali kwenye chumba maalumu ambacho ni mahususi kwa ajili ya uangalizi wa watoto.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitali akiwa katika wodi ya watoto, mikononi mwake akiwa amempakata kichanga kidogo katika chumba hicho huku akiwa anakiangalia kwa makini sana.

Wodi ya watoto mahali ambapo ni mahususi kwa ajili ya kuhifadhi na kuponyea watoto, huku kukiwa na kijana wa kike na wa kiume huku wakiwa wamebeba mtoto mdogo aliyevalishwa mavazi mazuri yenye kuvutia katika jengo la hospitali.

Wodi ya watoto katika jengo la hospitali, kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitali, mbele yake kukiwa na chombo maalumu, ndani yake kukiwa na mtoto mdogo, aliyehifadhiwa vizuri, kwa ajili ya uangalizi wa kina wa kiafya ya mtoto huyu.

Duka la dawa baridi , linalouza dawa mbalimbali zinazotibu magonjwa ya binadamu, hususani magonjwa yanayotibika na yasiyotibika, likiwa limetengenezwa vizuri, kwa milango bora yenye vioo ambayo inahakisi mwanga na kusaidia kusharabu wa mwanga.

Mtaalamu wa afya ya jamii mwanamke aliyebobea katika kazi hiyo akiwa katika eneo la wazi, akitoa chanjo kwa watoto wadogo waliobebwa na wazazi wao, huku wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, wengine wakiwa wamesimama wakiangalia shughuli hiyo.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa ndogo maalumu tayari kwa ajili ya kutengenezwa kwa kuandaliwa vizuri, huku kukiwa na vifaa mbalimbali zinavyotumika kuanda dawa hizo, zinazotumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa ya asili iliyoifadhiwa vizuri na kutengenezwa baada ya kuchomwa shambani, kwa ajili ya kutengenezwa dawa mbalimbali zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, hususani yanayotibika na yasiyotibika.

Mtaalamu wa tiba asilia, mwanamke aliyebobea katika kazi hiyo akiwa katika shamba maalumu, sehemu ambapo huchuma dawa pamoja na miti shamba anayotumia kwa ajili ya kutengeneza dawa zinazotibu magonjwa tofauti tofauti.

Dawa ya asili inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoshambulia watu afya pamoja na vitu vingine, ambapo dawa hii imetengenezwa kwa matunda mbalimbali, ikiwemo machungwa na malimao.

Dawa za asili zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu yasiyoambukiza na yanayoambukiza, magonjwa sugu na ambayo sio sugu. Dawa iliyotengenezwa kwa miti shamba pamoja na magome ya miti.

Dawa za asili, zinazotengenezwa kutokana na mitishamba pamoja na maua yanayochumwa kutoka porini. Huku yakitumika kutengenezea dawa mbalimbali za asili, zinazotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Dawa za asili zinazotokana na mitishamba pamoja na magome ya miti na matunda mbalimbali yanayotumika kwa ajili ya utengenezaji wa dawa hizo zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, yanayoambukiza na yasiyo ambukiza.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi za kuvutia huku ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu hususani magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Dawa iliyotengenezwa kwa miti shamba pamoja na magome ya miti.

Dawa za asili katika shamba kubwa linalimwa miche ya miti. Huku zikitumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu hususani magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa ndogo yenye ujazo zilizotengenezwa kwa miti shamba pamoja na magome ya miti, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayotibika na yasiyotibika, magonjwa sugu ya binadamu.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo baada ya kutengenezwa vizuri kupitia miti shamba mbalimbali pamoja na magome ya miti, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani magonjwa yanayoshambulia binadamu.